Watu wawili akiwemo mtoto mdogo na mwanamke wa makamo mwenye ishara ya tabasamu ikiwa wamevalia mavazi ya rangi nyeupe, huku wakiwa wameshikilia miswaki kama ishara ya kusafisha meno.

Jopo la watu waliopo katika eneo kubwa la tambarare lililozungukwa na nyasi fupi pamoja na miti mirefu yenye kivuli, wakifanya kazi ya upandaji miti unaoashiria ni utunzaji wa mazingira.

Eneo lililo na mjumuiko wa watu, lililozungukwa na magari ya kubebea wagonjwa, ikiashiria ni eneo maalumu la hospitali ama eneo la kutoa huduma za kiafya.

Watu wawili walio simama nakuvalia mavazi ya rangi tofauti, ikiwemo rangi ya buluu pamoja na nyeupe. Maalumu kwa watu watoaji huduma za kiafya, ikiashiria ni watunzi ama madaktari wa wagonjwa.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu ya rangi nyeupe na vifaa kinga mfano wa barakoa, waliopo katika eneo lenye vifaa maalumu linaloashiria ni eneo la hospitali.

Tunda lenye umbo la mviringo ikiwa na ngozi ya rangi ya kijani na mchanganyiko wa rangi ya njano na nyekundu iliyopauka ikiwa na mbegu za rangi nyeusi itumikalo kwa jamii za kiafrika kama dawa ya asili .

Mmea wenye rangi ya kijani kibichi uliopo katika eneo la tambarare, utumikao kama dawa ya jadi kutibu magonjwa ya aina mbalimbali kwa binadamu na wanyama.

Bidhaa zilizotunzwa na kuhifadhiwa kwenye vifungashio vyenye rangi na aina tofauti, ikiwa vimechapishwa kwa jina "forceval momunyifu", vikiwa na maelezo ya matumizi na uhifadhi wa bidhaa hiyo, ikiashiria dawa za asili.